Maeneo hii yana vijana, kuna kina mama na kina baba, inaonyesha kuwa wanapitisha ujumbe fulani. Kuna ambaye ameshikilia nyundo, kuna ambaye ameshikilia kipasa sauti. Wote wanaonekena kuonyesha kupinga kitu. Kuna moto ambao umewashwa hapo kando.

Hapa inaonyesha timu ambayo inashangiliwa. Wachezaji wako uwanjani wakiinua mikono nao wanaowashangilia wako ng'ambo nyingine wakishangilia wachezaji hao. Wamevalia jesi ya nyekundu ambayo inaonyesha huyo ni mlinda goli na hao wengine wamevalia jesi ya color rangi tofauti.

Hapa inaonyesha mafani ambao wamevalia sare ambazo zimeandikwa nchi yetu ya Kenya. Wote wanaonekana kunong'onezeana na kufurahi. Wengine wamefungua vinywa vyao wazi. Wazungu vilevile wanaonekana hapo chini kuwa wanaketi na kufanya kazi yao tofauti.

Hapa ni rais William Samoei Ruto akiangalia saa yake mkononi, anaonekana kuongeleshana na jaji mkuu Martha Koome, Martha Koome anonekana kuvalia sare zake za kazi wote wanaonekana kuwa na bashasha kuwa nimazungumuzo yao uenda ni za kuleta mafanikio.

Hapa inaonyesha wachezaji ambo wako tayari kuingia kukabiliana na timu nyingine kuna mafani ambao wanaonekana kuketi jukwaani na kuwatazama jinsi ambavyo wanacheza mchezo wao, hapa inaonekana kuwa kuna timu mbili ambazo zitagongana na mshindi atapatikana kutoka hapo.

Maeneo haya ni maeneo ya huduma kuna mlinzi amesimama kando akiangalia watu wanao toka nje ya chumba hicho cha huduma. Watu hawa wanaonekana kuongea au kuzungumziana, kuhusu mambo ambayo huenda walikua wameulizia katika maeneo haya ya huduma.

Huyu ni mchezaji Kipchichir anaonekana kuruka kwa kasi na washangiliaji wake kuketi na kusimama kando yake. Anaonekana kuwa amejikaza kwani misuli inaonekana mikononi na hata miguuni. Kipchumba anaonekana kupigania kuwa mshindi bora nchini Kenya.

Hapa inaonyesha kituo cha huduma, watu wamekusanyika sehemu hii ili kuweza kusaidika. Wote wanaonekana kuwa wamepanga laini ili waweze kuhudumiwa moja baada ya mwingine. Wote wanaonekana kuwa wamefika mapema na hivo wanangojea kushughulikiwa katika sehemu hii.

Jaji Martha Koome anaonekana kusalimiana huku akitembea polepole, jaji huyu hajavalia sare za kazini, anaonekana kuwa mwenye furaha, watu wengine ambao wamesima kando yake vilevile wanaonekana kuwa ni watu wenye furaha, huenda walichokuwa wakizungumzia imeweza kufaulu.

Hi ni picha ya mafani wa Gor Mahia. Inaonekana kuwa wanashangilia ushindi wao wa Gor. Kuna wale ambao wameshikilia kipenga mdomoni na kupuliza, ishara tosha kuwa wameshinda. Kuna yule ambaye amewasha candle lake, ishara tosha kuwa wameshinda vile vile.

Sehemu hii inaonyesha jaji ambaye anaongea ama anazungumza na rais wa nchi yetu, ambaye alitoka kwenye kiti. Wanaonekana kuzungumzia vitu vingi sana. Wanaonekana wenye subira usoni mwao.

Hapa ni kituo ambacho inaonyesha watu ambao wanahudumiwa na watu tofauti tofauti. Watu hao wamesimama mbele ya watu na kuweza kuwa hutubia kuhusu jambo fulani. Huenda jambo hilo linahusiana na vitambulisho vyao. Kwani hapa ni mahali ambapo mtu unaweza ukapewa mawaidha mengi kuhusiana na mambo unayo hitaji.

Sehemu hii inaonyesha kuwa ni pahali ambapo mtu anaweza kuhudumiwa kulingana na maswali tofauti tofauti za huduma ya inchi yetu ya Kenya. Inaonyesha viti ambavyo vimepangwa kule kando na wahudumu wawili ambao wanaweza kushughulikia watu amba wanaulizia maswali tofauti tofauti.

Huku ni mchezo wa mpira. Inaonyesha watu ambao wanashangilia kule kando na timu mbili ambayo wanaweza kupigania timu yao. Wachezaji hao wanaonekana kuvalia jezi ya rangi kijani kibichi na rangi nyeupe. Wanaonekana kuwa wanacheza mchezo huo kwa kufurahia.

Sehemu hii ni sehemu ambayo mtu anakuja kushughulikia pasipoti anapoitafuta ili kuweza kuenda nchi tofauti. Inaonekana kuna mhudumu na mhudumiwa ambao wamesimama apo kwani anashughulikiwa huenda anajaribu kupeana majina yake kamili ili aweze kutafutiwa pasipoti.

Watu hawa wanaonekana kuwa ni ma fun ambao wanashangilia timu fulani. Wanaonekana kuiinua mikono yao wengine kuiinua mikono yao miwili mwingine kuinua yake moja. Wanaonekana kuwa ni wa timu moja kwani wote wamevalia shati ya buluu wote vile vile wana kofia ya rangi buluu.

Sehemu hii inaonesha vyombo za usafirishaji, kuna pikipiki ambayo imebeba mizigo, kuna mtu ambaye anatembea kando yake, na kuna gari ambalo limepakiwa kando ya pikipiki, maeneo hayo yamejengwa na yanaonekana kuwa ni safi.

Sehemu hii inaonekana kuwa na watu wengi. Kuna mwenye ameishikilia bendera mkononi na wengi kuonekana kutembea kuelekea njia tofauti tofauti. Kuna wale ambao wameketi jukwaani na kuangalia wale ambao wanatembea chini yake.

Hapa inaonyesha wachezaji ambao wanaonekana kuchezea timu tofauti. Mpira inaonekana juu ya hewa kwani imepigwa teke na mchezaji huyo wa kandanda. Washangiliaji wako jukwaani wakiwaangalia jinsi wanacheza mechi hiyo.

Huku ni maeneo ya michezo, inaonyesha viketi tofauti kule juu ambayo inaashiria bendera ya kenya. Kuna wachezaji kadhaa ambao wanaonekana kufanya mazoezi ama kushindana katika michezo yao. Maina anaonekana kuruka na kuanguka chini.

Hapa inaonyesha eneo la kuhudumiwa, kuna mteja amekuja kuulizia maswali naye mhudumu wa kule ndani anamskiza kwa makini. Inaonekana wananong'onezeana kuhusu maswali fulani ambayo wangetaka kusaidiwa wote wanaonekana kuwa na shughuli.

Hapa inaonyesha timu mbili ambayo inacheza mchezo wa kandanda. Kuna fans ambao wameketi jukwaani na kuwatazama wakicheza michezo yao. Inaonekana kuwa wanafurahia mchezo huo kwani wote wanakimbilia mbira wa mguu. Inaonekana kuwa ni mchezo ambao unapendeza.

Sehemu hii inaonyesha ma fans ambao wanashangilia timu ya Tusker .Wanaonekana kuwa wanashangilia kwa mbwembwe kwani mwingine ameshikilia firimbi mdomoni wengine wanainua mikono yao na kuonekana wamevalia jezi ya rangi moja. Wote wanaonekana kuwa na furaha kwani midomo yao ni wazi.

Sehemu hii inaonyesha wachezaji. Kuna mchezaji kumi na tisa, kumi na sita na mchezaji wa pili ambao nambari yao inaonekana. Wanaonekana kucheza na kufurahia mchezo wao. Kuna wale ambao wanashangilia kule jukwaani. Inaonekana kuwa ni mchezo ambao umeimarishwa vizuri.

Hapa ni sehemu ambayo mtu unaweza ukakuja kutaftia kadi ya kuzaliwa nayo. Unaweza ukapewa cheti chako cha kuzaliwa nayo. Na vile vile kuna cheti cha mtu ambaye amefariki dunia. Unapoendea sehemu hii, unaweza ukapewa vyeti hivyo kwa haraka.

Picha hii inaonyesha kuwa kuna wale ambao wanajisajili kuwa raia wa Kenya kwani wanapeana vidole vyao ili wakaweze kuiwekelea kwenye karatasi hizo , kuna yule ambaye anawashughulikia na amevalia vizuri kwani anamsaidia huyo mwingine kumshikia kidole ili aweze kufinya.

Sehemu hii inaonyesha kuwa ni sehemu ya kujifunzia kuna yule ambaye amewaonyesha picha na kwenye skrini hili naye mwenye anafunza aweze kuelewa. Watu hawa wameangalia kwa umakini wasije wakapitwa na jambo lolote wanaonekana kuwa wanapata mafunzo.

Hapa inaonyesha kochi ambaye ananongonozeana na wachezaji wake. Wachezaji hao wanaonekana kuwa ni timu moja kwani wameshikana mikono na huenda wanaomba kabla waanze mechi yao. Inaonekana kuwa wamejituma kuichezea ama kuipigania timu yao.

Sehemu hii inaonyesha majaji ambao wameketi kule mbele na vile vile kuna wale ambao wanatetea na kupitisha ujumbe wa wale ambao wanalalamika ama wanatetea kesi yao. Wanaonekana kusikiza kwa makini. Huenda ni kesi ambayo inahitaji umakini.

Picha hii inaonyesha kadi ambayo imewekwa picha ya mahakama makuu ya nchi yetu ya Kenya, inaonekana kuwa ni jengo kubwa sana. Picha hiyo inashughulikia haki za binadamu na kuweza kuilinda kutokana na vitu vingi.

Hala inaonyesha jaji mkuu, Martha Koome. Anaonekana kusikiliza yale ambayo yanasemwa na watu kule kando. Anaonekana kumakinika na kuskiza kwa makini ili kuweza kuyajibu maswali ambayo yataibuka baada ya hapo.

Huu ni mchezo wa neti, unaonyesha watu wawili ambao wanakinga mpira kutokana na mchezaji huyo, naye mchezaji huyo anaweza kuipigania timu yake. Anapita kwa kishindo ili kuweza kupenyeza mpira wake kwenye rimi na neti yake.

Hii ni cheti cha kuzaliwa hii inaonekana kuwa kuna kazi inafanyika mahali hapa kwani ukiwa na cheti inaonyesha kuwa umezaliwa na unaweza ukawa wa nchini fulani. Hii inaonyesha kuwa kuna kazi nyingi ambayo inafanyika sehemu .

Hii ni timu ambayo huenda ikaibuka kuwa washindi, wanaonekana kuwa wanafuraha nyingi, wengine wamefurahi na kushikilia mwenzake kiunini, huku wengine wakiinua mikono yao ishara tosha kuwa wameshinda mchezoni, kuna wale amabo wameketi jukwaani na kuwatazama, kwani hao ni washangiliaji ambao wameletwa ili kushangilia timu hio.

Picha hii inaonyesha mama na baba ambao wanatumia kifaa cha kidijitali. Wanaangalia picha iliyo ndani ya picha kwani kuna mmama ambaye anapigwa picha huku akiwa amesimama kando yao. Mama huyo anaonekana kupiga pasipoti.

Hapa kuna wanariadha kutoka nchi yetu ya Kenya. Wanaonekana kuwa wanataka wakimbie mchezo huo wa riadha. Inaonekana kuwa imeshika kasi kwani kuna mafan ambao wanashangilia kule jukwaani, wanapopata ushindi wao wakishinda, wataletea tuzo nchi yetu ya Kenya.

Hapa inaonyesha rais wa nchi yetu ya Kenya, William Samoei Ruto akitembea sako kwa bako na jaji mkuu, Martha Koome. Martha hajavalia sare zake za kazi, kando ya rais wetu kuna mlinzi mkuu ambaye anamfuata na anaonekana kutazama kando.

Sehemu hii inaonyesha watu ambao ni wa serekali watu hao ni wa makamu inaonekana kuwa Kalonzo anataka apeane hotuba yake watu nao wamesimama hapo kando kumuona huenda wanaunga mkono Kalonzo watu hawa wanaonekana kuwa ni wa kike pamoja na wa kiume.

Picha hii inaonyesha mchezo wa mpira wa kikapu. Inaonyesha mchezaji ambaye anacheza vyema. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa wamecheza kwa muda mrefu kwani wanaonekana kutiririkwa na jasho jingi. Wanaonekana kufurahia mchezo huo wa mpira wa vikapu. Kwani ni mchezo ambao unachezwa ndani ya jumba.

Hapa inaonyesha jaji Martha Koome, ambaye amevalia sare zake za kazi akitoka langoni. Wanatembea sako kwa bako na rais wetu wa nchi ya taifa letu, William Samoei Ruto ambaye kwa karibu, anafatwa na mlinzi wake ambaye yuko nyuma yake na amevalia sare kamili za kazi.

Kuna mtu ambaye anasimama huku akionyesha kadi amabyo anaewza kuitumia katika kusafiri nchi zingine, inaonekana kuwa anataka aende nchi nyingine aende atafute pesa ama kufanya shughuli ambazo amezimeitiwa katika nchi tofauti, kadi hicho ni cha kuruhusu mtu aende nchi nyingine.

Hapa inaonyesha mchezaji ambaye anaruka inaonekana kuwa anajaribu kuruka ili aweze kwenda mbali kuna jukwaa pale ambayo inaonyesha watu wachache ambao wameketi kule jukwaani. Inaonekana kuwa sio siku ya kushindana kwani kungekuwa na mafani ambao wangekuwa wamejazana jukwaani.

Sehemu hii inaonyesha pahali ambapo mtu anahudumiwa kwa malipo tofauti tofauti kuna mama na baba ambao wanaulizia vitu dirishani naye mhudumu yuko ndani akiwa anawaelezea jinsi ya kulipa ama jinsi ya kuekeza pesa zao.

Sehemu hii inaonyesha Martha Koome ambaye ni jaji mkuu na kuna rais wa nchi yetu William Samoei Ruto. Anaonekana kukabidhiwa cheti na jaji mkuu na wote wanaonekana wenye furaha. Wanaonekana kuwa wote ni wachapa kazi.

Sehemu hii inaonyesha picha ya mama ambaye ameshikilia juu bendera ya Kenya. Amevalia sare za bendera ya Kenya na vilevile kujifunga bendera hiyo shingoni. Kichwani amejifunga kamba ambayo inaonyesha kuwa vilevile imeundwa kutumiwa bendera ya Kenya. Nyuma yake kunaonekana kuwa na watu wengi.

Hapa inaonyesha sehemu ambazo kuna watu ambao wameketi chini wakingojea kuhudumiwa na mtu ambaye ameketi hapo. Kuna mteja ambaye anamuongelesha muhudumu hapo kwenye dirisha. Inaonekana kuwa sehemu hii ni safi sana na hakuna uchafu ambao unatapakaa chini.

Sehemu hii inaonyesha fan ambao wanashangilia timu fulani. Wengine wanaonekana kuwa wameinua mikono yao yote miwili. Wengine wanaonekana kuketi na kujadiliana. Wote wanaonekana kupendezwa na yanayojiri katika sehemu hii, kwani hawangekuja bila kuwa na sababu.

Chumba hiki ni chumba cha kutafutia kazi ya kuenda nchi nyingine. Inaonyesha watu ambao wananong'onezeana huku wakitoka langoni. Upande wa kulia kuna mlindalango ambaye ni askari, amesimama wima akiyaskia mazungumzo ya watu hao. Mkono wa kushoto kuna kijana ambaye ameshikilia bahasha mkononi.

Hapa inaonyesha watu wa serkali, kuna rais ambaye answers kutia sahihi kitu ambayo amepewa na jaji. Jaji naye anaangalia kwa makini kwani isije ikasainiwa mahali ambapo haifai. Kuna viti tofauti na watu wameketi pale ili kuweza kuangalia yanayoendelea

Sehemu hii inaonyesha watu ambao wamepanga laini iliwakaweze kuhudumiwa kuna mtu ambaye amekaribia mtu ambaye anatumia chombo cha kidijitali kuwekeza (details) zake.

Picha hii inaonyesha rais mustaafu Uhuru Kenyata, anaonekana kuwa na Bibilia mkononi mwake , huenda anaapa kuwa atatumikia nchi yetu ya Kenya vipasavyo. Kuna jaji mkuu ambaye amesimama hapo kando yake akimwelekeza jinsi anavyopaswa kufanya vilevile.

Hawa wanaonekana kuwa ni wachezaji ambao wanajiandaa kwa mchezo ambao huenda wanataka wacheze. Wanaonekana kuwa na furaha kwani wanajua huenda wakaibuka washindi. Wanaonekana kuwa na nguvu nyingi na wanajaribu kukaruka ili waweze kucheze vizuri.

Mechi hii inaonekana kuwa ni mpira wa kikapu, inaonekana kuwa wanacheza mchezo huu ili kuileta ushindi, mchezo huu inaonekana kuwa ni ya kutiliwa maanane kwani wanaweza cheza kwa kishindo

Picha hii inaonyesha rais mstaafu uhuru kenyatta akifuatwa nyuma yake na mlinzi wake. Wote wanaonekana kuwa wanatoka mazungumzo fulani katika chumba hicho. Wote wanaonekana kutembea kwani wanaelekea sehemu fulani wote.

Sehemu hii inaonyesha mahali ambapo wahudumu wako wameketi vitini na kuna wale wateja ambao wamekuja kuulizia maswali tofauti tofauti kuhusiana na vitu ambazo zinawakumba. Sehemu hii inaonekana kuwa ni safi na wale ambao wanashughulikia watu inaonekana kuwa wamemakinika kweli kweli. Kuna askari langoni amesimama na kuwatazama.

Maeneo haya inaoneka kuwa ni maeneo ya kusajilia watu. Wanaonekana kuwa kuna mwenye anapeana ujumbe ili ukaweze kurekodi ujumbe wake wote. Vilevile kuna sehemu ambayo unatilia kidole chako ili kuonyesha kuwa umekubaliana naye. Msichana huyo anasimama na kuangalia vitu ambayo yako mezani, nyuma yake kuna mama.

Hawa wanaonekana kushangilia taifa lao Kenya. Wameshikilia bendera refu sana na wote wanaonekana kuwa wako, midomo yao ni wazi kwani huenda wanashangilia kutokana na ufanisi wa kitu fulani ama kuna kitu ambayo imejiri.

Sehemu hii ina vijana wa umri wa miaka thelathini kwenda juu. Inaonekana kuna wa kike na wa kiume. Wote wanashangilia michezo tofauti na kuonekana kuwa wanashangilia michezo yao ya bandari. Wanaonekana kuwa wenye furaha zaidi kwani huenda wameshinda.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa kandanda. Wanaonekana kuwa na furaha kwani wote wanaimizana, wengine wanaonekana kufungua vinywa vyao wazi kwani wanaongelelea mabo ambayo huenda yakawasaidia katika michezo yao ili kuimalika zaidi na kuenda mbali. wanaonekana kuwa na furaha.

Picha ii inaonyesha raisi mstahafu Uhuru kenyatta wanaoneka kuwa na furaha nyingi sana wanaonekana kucheka na kufurahi na wanaosimama na hao mlinzi wake anaonekana kusimama nyuma yake huku akiwa amevalia sura ya kazi.

Maeneo haya ni maeneo ya serikali. Inaonyesha mtu ambaye anazawadiwa kwani amefanya bora katika mchezo wake. Mtu huyo ameweza kupata zawadi na ataweza kujivunia kwa miaka mingi. Michezo inaweza kuipa taifa yetu jina njema.

Huku kunaonekana kuwa ni chumba cha mafunzo. Kuna watu ambao wamesimama kando ambao ni wanawake na kuna mwanaume ambaye yuko mbele yake anayesaidiana kwa kuelezeana mambo ya huduma. Inaonekana kuwa ofisi hiyo ni safi na inatumika ifaavyo.

Picha hii inaonyesha wachezaji ambao huenda wameibuka washindi. Kuna mchezaji ambaye anafurahia na amefungua kinywa chake wazi kuonekana kuwa ni ishara tosha ya ushindi. Kuna mafani ambao wameketi jukwani na kuwaangalia kwani huenda hao wanawashangilia wanapocheza wanapoichezea timu yao.

Sehemu hii ni sehemu ya kurushiwa takataka, inaonekana kuwa ni sehemu chafu sana. Kuna takataka aina nyingi na kuna maji ambayo yanatiririka. Maji yenyewe yanaonekana kuwa ni machafu, huenda ni maji ambayo yametokana na kutumiwa ndani ya vyumba hivyo na kisha kupitishwa nje.

Hapa ni sehemu ya kusaidiwa kutona na vitu ambavyo unahitaji kuulizia kuna mama amemshika mtoto wake na kuonekana kuwa anapewa mazungumzo na jamaa ambaye amevalia shati ya rangi nyeupe wote wanaonekana kuwa wanasawiliana.

Sehemu hii ni ya kuhudumia wateja. Wateja wanaonekana kuwa na subira, wote wameketi kitako wakingojea kuhudumia. Kuna yule ambaye amesimama kando yao kuonekana kuwa anawashughulikia moja baadaya mwingine. Kuna wale ambao wamevalia sare za kazi inaonekana kuwa wanasimamia ulinzi.

Hapa ni maeneo ya huduma, unaweza kutembelea kituo hiki ili ukaweze kusaidia. Hapa unapo enda unaweza uliza maswali yako yote ambao unataka kusaidiwa, kisha watakusaidia kwa haraka.

Picha hii inaonyesha mchezo wa kandanda. Kuna timu mbili ambazo zinacheza mchezo huo. Watu jukwaaani wameketi na kuwatazama jinsi ambavyo wanacheza mchezo huo wa kandanda na kujifurahisha.